Kuna mtu aliyevalia kabuti ya njano kibuyu ya dawa mgongoni pia ni ya njano na kofia ni ya rangi ya njano. Anamwagilia ng'ombe nyeusi dawa wote wamo zizini.

Ng'ombe saba zimo zizini zinakula nyasi zilizokauka ng'ombe nne ni za rangi ya yeusi na ng'ombe tatu ni za rangi ya nyeupe iliyo na madoadoa ya nyeusi kuna mtu aliyevalia buti za rangi ya nyeupe.

Huyu ni mtu amevalia meski na buti, anajihami hili aweze kuangalia usafi wa maziwa , pia kuna jerikani za maziwa.

Wakulima wamo sokoni pamoja na wauzaji na wanunuzi. Kuna mikunga za aina mingi za ndizi. Kuna wale wameketi na kuna wale wamesimama.

Mikunga ya ndizi moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu ni za rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna kiti iliyo na majani ya kijani kibichi.

Mimea ya ndizi ndogo zimepandwa kwenye foleni. Matawi yake ni ya rangi ya kijani kibichi. Mchanga ni wa rangi ya udhurungi kuna bomba wa maji wa kina foleni wa mimea.

Kwenye meza ya rangi ya nyeusi kuna kichungi kilichowekelewa juu, ni cha rangi ya kijanikibichi, ndani ya kichungi hicho kuna maziwa yaliyoganda ya rangi ya nyeupe na kijiko juu yake.

Ng'ombe zimo zizini. Zinakula nyasi iliyokauka.Ng'ombe hizo zina rangi tofauti. Kuna ya rangi nyeusi iliyo na doa nyeupe. Kuna nyeupe iliyo na doa ya udhurungi. Kando yao kuna chakula chingine cha ng'ombe kilicho kwenye gunia.

Watu watatu wamevalia nyavu za neti kwenye kichwa. Sare nyeupe za kujikinga, buti za rangi nyeupe kwenye miguu. Mmoja ameketi, wawili wanapika.

Ngombe moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, zimo zizini. Ngombe sita zimelala chini, ngombe tatu zimesimama, kando yao kuna chakula.

Ng'ombe wawili wamefariki wamo chini wamelala kwenye mchanga nyasi.

Mtu akiwa ameshikilia ganda la ndizi kwenye mkono mmoja ,mkono mwigine ndizi lenyewe kuna mkundu wa ndizi sahani na kitabu.

Kitambaa kikubwa kimewekelewa nyasi. Kuna mtu ambaye, anatandaza nyasi hizo. Kuna watu ambao, wako katika mawasiliano wakijadili.

Ng'ombe ya rangi ya nyeusi na nyeupe, imefungwa miguu mbili za nyuma na kamba, panaonekana mtu aliye na ndoo ya chuma anakamua ng'ombe hiyo amevalia viatu vya rangi nyeusi.

Mkulima huyu aliye shambani ni wa kike. Amevalia shati ya rangi nyeusi, sketi ya rangi nyeupe. Kando yake, ni mti wa ndizi. Majani yake, ni ya rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe ya rangi ya hudhurungi na nyeupe liko kwenye zizi lililotengenezwa na mbao kuna mtu anayekamua amevalia mavazi ya nyeusi na kofia ya nyekundu.

Mimea za mahindi, mchanga, nyasi, mimea zisizotakikana, miti.

Kuna mikundu mikubwa kwa midogo kwa ndizi. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Zimewekelewa chini.